Mashini kubwa ya kuinua mizigo yenye rangi ya bluu na manjano, ina simama katika eneo la bandari, kreni inainua trela kubwa ya rangi nyekundu ilobeba makontaina na kwa umbali makontaina mengine yamepangwa. Wafanyikazi wachache wanaonekana wakisimamia kazi hii ya upakuzi.

Hema mbili zinaonekana moja mbele ya ingine. Hema mbele ni ya nyeupe na ya nyuma ya waridi. Nguo za mitindo mbalimbali zimening'inizwa na mtu mmoja anaonekana akisimama karibu na hema la waridi akichagua nguo. Nyuma ya hema hizi kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Nguzo mbili nyeupe zilizopambwa kwa mawe zimepangwa kama lango kubwa la kuingia. Nguzo wa kulia lina jina SOUTHERN PALMS na nyuma ya lango hii miti mirefu ya minazi inasimama. Majengo kadhaa ya mtindo wa kisasa yaonekena na kwa umbali kuna miavuli na viti vya kupumzikia.

Feri kubwa iliyojaa magari na abiria inakaribia ufukwe kutoka kwa maji ya bahari. Lingine linaonekana nyuma upande wa kulia. Kwa umbali kuna miti mingi na majengo yanaonekana.

Lori kubwa na mizigo lenye rangi nyeupe limesimama likiwa limebeba container kubwa la kampuni ya MAERSK. Container hilo limepakuliwa kwa kutumia mashine kubwa inayoonekana juu. Mfanyikazi mmoja amevaa koti la usalama na rangi ya kijani kibichi na amesimama upande wa mbele wa lori.

Runinga nyingi zimepangwa kwa safu ndefu na upande wa kushoto runinga ya screen bapa inaonyesha mandhari ya kijani kibichi yenye milima. Runinga hizo zingine zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha picha mbalimbali. Sakafu ya vigae inang'aa na kwenye rafu za nyuma, bidhaa zingine za elektroniki zimepangwa. Kwa umbali watu wachache wanaonekana wakitembea.

Mchanga mweupe unaenea mbali na mawimbi madogo ya bahari yanavunja ufukweni. Mbali upande wa kulia boti chache ndogo zinaelea baharini na upande wa kushoto miti mirefu ya minazi inasimama kando ya pwani. Kwenye upeo wa macho mawingu yanatanda angani.

Mchanga mweupe inanea ukiwa na nyayo nyingi juu yake. Kwa mbali maji ya bahari yanavunja ufukweni na watu wawili wanatembea kando ya maji hii. Upande wa kushoto boti ndogo inaelea baharini na kando ya pwani upande wa kulia kuna mimea na majengo machache yanaonekana.